Duka la mapambo la wanawake, Mannequin ikiwa imevalishwa mapambo, kofia na ni Mannequin nyeusi. Maduka yenyewe yanaonekana ikiwa imepangwa vizuri huku shanga zikiwa zimevalishwa vitu vyeusi maspeksi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza.

Duka kubwa la nguo. Nguo za aina tofauti zimepangwa kwenye wima wa chuma na mbao/ Kuna masharti, suruali na nguo za rangi mbalimbali. Sakafu ni safi na kuna mwangaza wa kutosha. Mwisho wa duka unaonekana na mmea mkubwa wa kijani.

Rafu ya dukani lenye mashati ya wanaume yaliyopangwa kwa mstari. Kuna mashati ya rangi nyeupe, ya njano, ya cheki na kijani. Juu yake kuna bango ya punguzo la 50%.

Duka la vito ya miwani limepakwa rangi nyekundu na nyeupe rafu zikiwa zimejaa miwani na hereni aina mbalimbali. Mabango ya matangazo ya bidhaa yamebandikwa ukutani juu ya rafu na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha.

Duka la mavazi linaloitwa Ithira . Nguo za mitindo za kiafrika zimetundikwa ukutani na kwenye mannequins na katikati, kuna standi ya nguo na boksi lenye maandishi pick any item at 150 bob .

Picha ya duka la mitumba lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye wima na wima, rafu za juu na chini, na bango la njano limeandikwa mia likionyesha bei. Mazingira ni safi na rangi za nguo ni tofauti tofauti.

Duka ndogo la nguo la kisasa. Kuna nguo nyingi zimetundikwa kwenye mabao na rafu. Kuna mmea ndogo kwenye kona na sakafu ina rangi ya mbao. Dukani kuna mwanga wa asili. Rangi za kuta ni kijani hafifu.

Rafu tatu za rangi nyeupe zimepangwa ukutani kila moja ikiwa na kofia ,viatu, mikanda na vifaa vingine vya mavazi ya kiume. Kwenye rafu ya juu kuna kofia nyeusi, mikanda na viatu vya ngozi. Rafu ya kati na viatu vya ngozi ya kahawia na rangi ya beiji pamoja na kofia. Rangi ya chini kuna kofia mbili viatu vya ngozi na skafu yenye mistari. Pembeni vya ngozi vya rangi ya kahawia vikiwa kwenye stendi ya chuma.

Duka lenye jina kubwa Gentleman kwenye kibao cha kijani juu ya mlango, ndani ya duka, manekins wamesimama wamevalishwa nguo safi za shati na suruali, dirisha kubwa la mbele linaonyesha bidhaa za duka na mazingira ya mjini yanaonekana kupitia vioo.

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Koti za suti za kiume zimepangwa juu kwenye mannequin na chini kuna suruali nyingi za rangi tofauti, hasa blue , kijivu na nyeusi. Mazingira ni safi.

Duka la nguo limepangwa vizuri na rafu ndefu zilizojaa vitambaa vya rangi mbalimbali kama nyekundu, zambarau, kijani na dhahabu. Kati kuna sehemu ya wazi yenye manicanes yaliyovaa mavazi rasmi ya kiume. Upande wa kulia kuna nguo zilizopangwa kwenye wima wa rafu.

Rafu ndefu za dukani zilizopangwa masuti na makoti ya wanaume ya rangi mbalimbali hasa ya buluu na kijivu. Masuti yamepangiliwa vizuri. Baadhi yakiwa na vitambulisho vimekunjwa kwenye mikono.

Nguo za watoto kama vile gauni jeupe, la pinki, la njano na viatu vya rangi tofauti vimepangwa kwenye rafu na wima ukutani. Mazingira ni safi na mpangilio wa bidhaa unavutia, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua.

Duka la mavazi la kisasa yenye sakafu ya mbao, taa kubwa ya shandalia meza za kazi na viti katikati. Ukutani kuna rafu zilizo pangwa mashati, suruali na kofia. Mazingira yanaonekana nadhifu na maridadi.

Mstari wa mashati na t-shirt za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye wavu wa chuma zote zikiwa kwenye wima za plastiki. Pembeni kuna nguo zingine zilizopangwa na juu kuna mashuka au taulo zilizowekwa kwenye rafu za mbao.

Duka la nguo la kisasa. Kuna mashati na t-shirt nyingi za rangi tofauti kama vile bluu, kijivu na maroon . Zimetundikwa kwenye wima na rafu pamoja na suruali na nguo nyingine zimepangwa nadhifu kwenye rafu.

Duka la kisasa limepangwa vizuri na rafu za viatu vya aina mbalmbali vikiwa vimepangwa kwa safu tofauti kulingana na aina na rangi. Mazingira ni safi na yenye mwangaza mzuri na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja.

Duka kubwa la mavazi. Nguo za rangi mbalimbali zimepangwa kwenye wima na rafu. Taa za dari zinatoa mwangaza mzuri na mazingira ni safi na nadhifu. Duka lina nafasi kubwa ya kutembea, na linavutia kwa mpangilio wa bidhaa.

Sakafu ya mbao imeng'aa. Nguo zimetundikwa kwenye wima za chuma pande zote za chumba na katikati kuna meza mviringo yenye nguo zilizopangwa vizuri. Kuta ni nyeupe na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha pamoja na taa nyingi za dari zinazowashwa.

Duka la vazi rasmi ya kiume likiwa na makoti, suruali, mashati na tai zilizopangwa kwenye wima wa meza. Duka zimepambwa na mabango na kuna mwangaza wa dari unaofanya mazingira yaonekane safi na nadhifu.

Ndani ya duka kubwa la nguo. Nguo zikiwa zimepangwa kwenye wima za chuma na watu wachache wakiwa wanachagua mavazi. Mazingira yanonekana kuwa safi yenye mwangaza wa kutosha na watu wachache wanaovaa barakoa.

Mlango wa duka la woolworths lenye nembo kubwa juu ya mlango na bidhaa mbali mbali za nguo na vifaa vya nyumbani zikiwa zimepangwa ndani duka lina mwangaza mkali na linaonekana kuwa sehemu ya maduka makubwa ya kisasa.

Duka kubwa la nguo zikiwa zimepangwa kwenye rafu na meza nyingi zikiwa kwenye mifuko ya plastiki mazingira ni safi taa zinawaka vizuri na kuna nguo za aina mbalimbali kama mashati, suruali na makoti.

Duka la bidhaa za mitindo likiwa na mabegi na pochi za aina tofauti ikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe rangi za bidhaa ni za kuvutia kama vile kahawia nyeupe na nyekundu.

Magari machache ya kisasa yanaonekana yakiwa yameegeshwa nje ya jengo ambalo ni jengo la kuuzia magari. Jengo limetengenezwa kwa kutumia vioo na mwangaza unaonekana ukiwa wa asili. Anga pia inaonekana ikiwa ya bluu bila hata wingu.

Gari aina ya subaru au kiba rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye uwanja wa lami. Namba ya usajili ni KCQ 052X na madirisha yamefungwa. Nyuma kuna uzio wa chuma na miti michache. Jua linang'aa na mazingira ni tulivu.

Skrini ya simu ikionyesha matangazo ya moja kwa moja ya mazishi kutoka nyandarwa. Watu wameketi kwenye viti vyeupe na wengine wamesimama nje. Pia kuna video ya muziki na sehemu ya shorts ya youtube ikionyesha matumizi ya simu kutazama atukio na burudani kwa wakati mmoja.

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho wenye changarawe. Nambari ya usajili ni KCN 702X na upande wa kulia kuna sticker ya kasi ya themanini. gari limezungukwa na miti na magari mengine machache nyuma. Hali ya hewa ni ya jua na mazingira ni safi.

Gari jeupe aina ya Subaru forester lenye namba ya KCQ 982 limeegeshwa kwenye uwanja wa vumbi karibu na ukuta na nyuma kuna magari mengine na majengo ya ghorofa. Mazingira ni ya mjini.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye nambari ya usajili KCW saba sufuri mbili X.Limeegeshwa kwenye uwanja wa kokoto. Pembeni kuna miti na nyasi nyingi na nyuma kuna magari mengine machache.

Sehemu ya ubavuni mwa gari la rangi ya blue ya anga aina ya Ford Thunderbird . Gari lina maandishi ya Thunderbird kwa herufi ya dhahabu na kioo kidogo upande wa dereva. Mazingira yanaonekana ni nje na kuna mti unaonekana ukitafsiriwa kwenye kioo.

Sehemu ya ndani ya gari aina ya Toyota ikionyesha viti vya mbele, usukani upande wa kulia, dashibodi yenye skrini, redio na AC. Milango yote miwili ya mbele imefunguliwa na sakafu imelindwa na mikeka ya plastiki ya rangi ya buluu.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi ulio wazi. Miti mirefu ipo nyuma na watu wachache wanatembea katikati ya magari. Anga ni safi na jua linang'aa. Mazingira yanaonekana kuwa ya sherehe au mkutano wa mahadhara.

Gari la kisasa lenye rangi ya kijivu limeegeshwa mbele ya jengo la usiku lenye nembo kubwa ya mwangaza inayoandikwa Cargojet. Mazingira ni ya usiku, taa za nje zinamulika vizuri na jengo linaonekana kuwa la kuhifadhi mizigo au huduma za usafirishaji.

Basi dogo la zamani la Volkswagen la rangi ya bluu iliyochakaa limeegeshwa karibu na jengo la mawe na dirisha la mbao. Gari lina namba za usajili KAA 557 na sehemu ya mbele kuna kingo kubwa ya chuma.

Mwanaume aliyevaa suti akiwa na karatasi na pande cha kalamu akiwaeleza mwanaume na mwanamke walio karibu na gari. Wote wanasimama ndani ya jengo lenye madirisha makubwa na magari yamepangwa pembeni. Mazingira yanaashiria shughuli ya mauzo au mashauri wa magari.

Gari nyeusi aina la SUV ikiwa kwenye ukumbi wa magari. Limepaki pembeni ya magari mengine na lina nembo ya Rawa Auto nyuma yake, dirisha kubwa lenye mwangaza mwingi inaonekana mbele ukumbi ukiwa nadhifu na wa kisasa.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester SUV lenye namba za usajili KCQ 982P.Limeegeshwa kwenye uwanja wa vumbi karibu na ukuta wa mawe. Nyuma kuna magari mengine ya majengo na ghorofa yanayoonekana kwenye msingi wa jiji au mtaa.

Mstari wa magari mapya ya rangi tofauti yamepangwa kwenye uwanja wa maegesho. Mbele yake kuna anga la jioni lenye mawingu na mwangaza wa machweo. Magari yanaonekana yakiwa safi na yamepangwa kwa mpangilio mzuri.

Picha ya ndani ya jumba la magari. Magari mapya yakiwa yamepangwa kwenye sakafu safi na watu wachache wakiwa kwenye dawati la mapokezi lenye nembo ya Nissan. Mandhari ni ya kisasa. Kuna mimea ya mapambo na bango la matangazo pembeni ya dawati.

Gari aina ya Toyota, lenye rangi ya silver limeandikwa progressive credit na matangazo ya mikopo ya haraka, namba ya usajili KDA 650E. Gari limesimama kwenye nyasi, pembeni kuna magari mengine na miti. Mazingira yanaonekana kama eneo la wazi au parking .

Picha ya watu wawili wakipeana mikono mmoja amevaa koti la buluu na mwingine shati jeupe huku funguo za gari zikionyeshwa kati yao nyuma kuna magari inaonekana kama eneo la kuuza magari au makabidhiano ya gari jipya.

Ndani ya gari. Mlango wa dereva uko wazi na viti vya mbele vinaonekana vikiwa safi na vya ngozi nyeusi. Dashbord ina mapambo ya mbao na kuna fire extinguisher ndogo upande wa abiria. Gari limeegeshwa nje na mwanga wa jua unaangaza vizuri sehemu ya ndani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha dereva ndani ya gari mkono mmoja ukiwa kwenye usukani na mwingine kwenye ukiguza sehemu ya juu ya gari. Kuna mtu mwingine ameketi kiti cha pembeni wote wakiwa ndani ya gari ambalo linaonekana likiwa kwenye eneo la maonyesho ya gereji.

Magari manne yamepangwa kwenye nyasi na mtu mmoja anatembea kuelekea magari hayo. Mazingira ni ya nje: kuna miti na majani mengine pembeni. Kuanzia upande wa kulia, gari ni ya bluu, nyeusi, nyeupe na silver .

Sehemu ya ndani ya mji iliyo na vibanda kandokando mwa barabara, magari mengi yanaonekana yakipita, anga inaonekana ikiwa imejaa mawingu kana kwamba kutanyesha, Mtu anayesukuma mkokoteni pia yuko na anaenda upande wa kushoto.

Kibanda cha kijani chenye paa la turubai. Watu wamevaa makoti ya buluu wakiuza maua ya rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, na pinki na maua yamepangwa kwenye ndoo na meza. Mazingira ni ya soko au sehemu ya biashara ya maua.

Meza kubwa imejaa rundo ya viatu vya plastiki na slipas za rangi tofauti, blue, zambarau, pinki, njano, nyeusi na zingine zimepangwa juu ya kitamba cheupe. Mazingira ni ya soko la mitaani na viatu vinaonekana kuwa vya bei nafuu.

Chumba kilichojaa rekodi za muziki za zamani, santuri, redio za kale, CD na picha za wasanii maarufu ukutani. Kuna gramafoni kubwa ya dhahabu, santuri zimepangwa kwenye rafu na mazingira yanaonekana ya duka au maktaba ya muziki wa asili.

Soko dogo la mboga, kuna vikapu na bakuli vimejaa vitunguu saumu, tangawizi na mboga za kijani zikiwa zimepangwa vizuri juu ya mifuko mikubwa ya plastiki tofauti rangi. Sakafuni, kuna kikapu cha plastiki kijani kimejaa tangawizi safi na maeneo mengine yamepangwa vizuri na vifaa vya kuuza sokoni.

Rafu za chuma zenye trei za mayai zilizopangwa kwa rangi tofauti, nyekundu, kijani, bluu na zambarau. Kila trei imejaa mayai na sehemu ya chini kuna mistari ya kamba ya manjano. Mazingira yanaonekana ya duka.

Sehemu ya jiji inaonekana usiku ikiwa na mwangaza wa taa. Kuna vibanda viwili vya mauzo vikiungwa na miavuli mikubwa ya rangi ya zambarau na bluu chini yake kukiwa na vikapu vya maua na matunda. Nyuma yake kuna uzio uliopamba kwa milia, nguzo ndefu za chuma na majengo marefu ya mjini yanaonekana kwa mbali.

Soko la wazi lenye vibanda vingi vya nguo na bidhaa za mikono vimepangwa chini ya miavuli mikubwa ya rangi tofauti. Zulia kubwa limetandikwa chini likiwa na sanamu ndogo ndogo za mbao, na ngoma za asili. Watu wachache wanasimama wakichagua hizo bidhaa.

Soko la mbogamboga, bidhaa nyigi kama pilipili hoho, matango, nyanya viazi na matunda zikiwa zimepangwa kwenye vikapu na ndoo za plastiki. Mazingira inaonekana safi na rangi mbalimbali za mboga na matunda zinavutia macho.

Watu Wachache wamekaa, wengine pia wamesimama karibu na bidhaa. Nyuma Kuna vibanda vya turubai na miti mikubwa inatoa kivuli. Mazingira inaonyesha shuguli ya biashara ya mikono na sanaa za kienyeji.

Jengo refu lenye rangi ya kijani, njano na buluu limejengwa katikati ya jiji likiwa na michoro na mapambo ya kipekee juu ya paa. Mbele ya jengo watu wanatembea na magari madogo yamepaki kando ya barabara na anga ni safi la buluu.

Soko la mboga lipo chini ya paa refu. Meza ndefu zimejaa karoti , nyanya, pilipili hoho, na mboga nyingine zikiwa zimepangwa kwa wingi na rangi tofauti. Wafanyabiashara na wateja wamesimama au wanapita katikati ya meza. Mazingira ni safi na yenye shughuli nyingi.

Soko la mitumba lenye rundo la viatu vya aina na rangi tofauti. Vimepangwa kwenye meza ya mbao na wengine vimewekwa chini. Mazingira yanaonekana ya pilka pilka za soko na viatu hivi vinafaa kwa watu wa rika na ladha mbalimbali.

Lango kubwa la buluu, limeandikwa The new kenyatta market , watu kadhaa wanasimama na kutembea karibu na vibanda vya biashara na kuna mwavuli wa njano na kijani ulio simamishwa. Majengo ya mitaa na miti inaonekana nyuma.

Kituo cha magari mjini. Kuna mabasi ya kijani na njano yameegeshwa. Magari madogo na boda boda. Pembeni kuna nguzo za umeme, vibanda ya biashara na bango kubwa la matangazo lililosimama juu.

Soko la kienyeji, kuna vibanda vya vyombo vya mbao, vimepangwa mboga kama vitunguu, pilipili hoho, nyanya, na matunda mbalimbali. Kulia kuna nguzo iliyoning'inizwa nguo nyingi za rangi tofauti zikiuzwa.

Kibanda cha kuuza viatu mtaani. Viatu vingi vimepangwa na kuning'inizwa kwenye nyaya na kuta za kibanda, na vingine viko chini karibu na ndoo na rangi. Juu kuna viatu vya mchezo, ndula na baadhi ya slippers .

Meza imejaa matunda aina mbalimbali kama ndizi zilizoangikwa juu, machungwa, mapera, maembe, parachichi, tikitimaji na zabibu zimepangwa kwenye vikapu na kreti.

Nyama mbichi zimepangwa ndani ya jokovu la kioo. Miguu ya ng'ombe imeekwa juu ya jokovu na nyuma kuna nyama nyingine zikiwa zimetundikwa. Mazingira ni safi. Mwanga wa ndani ni mkali, na kuna mtu amevaa koti jeupe akionekana kwenye kioo cha jokovu.

Meza iliyojaa bidhaa za sanaa na utamaduni wa kiafrika kama vile vinyago, mikoba ya mikono, sanamu za wanyama, kiondo na viatu vya ngozi vilivyopabwa kwa rangi tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri juu ya kitambaa cheupe na kuna rangi nyingi zinazovutia macho.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kitamaduni kama vitenge, vikapu, vinyango na shanga vyote vikiwa vimepangwa vizuri kwenye meza na chini. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni. Na rangi nyingi za bidhaa zinafanya eneo lionekane la kuvutia na lenye shughuli nyingi.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za mikono kama vinyago, sanamu ndogondogo, mapambo na vifaa vya mbao vimepangwa chini kwenye karatasi. Wauzaji wamekaa pembeni ya bidhaa zao na eneo linaonekana kuwa la biashara ya vitu vya utamaduni wa Kiafrika.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za utamaduni wa kiafrika kama vinyago, shanga, vikapu na nguo za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama sokoni na majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma.

Nguo nyingi za mitumba zikiwa zimechanganywa na kutandazwa chini, huku miguu ya watu kadhaa ikionekana wakiwa wamesimama karibu na nguo hizo. Mazingira yanafanana na soko ya mitumba kama Gikomba au soko ingine maarufu nchini Kenya.

Nyumba iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa, uwanja wake ukiwa ni wa changarawe. Ina madirisha mapana na juu yake kuna miwaya ya stima inayopita. Anga linaonekana likiwa na mawingu machache, lakini linaonekana likiwa na jua kiasi pia.

Jengo refu la rangi ya majano na bluu yenye madirisha makubwa. Limejengwa katika mtindo wa kisasa. Na nyuma kuna anga la bluu na mawingu meupe. Mandhari inadhihirisha sehemu ya mjini na jengo linaonekana kuwa la makazi ya ofisi.

Barabara kuu mbele ya magala ya mbao yaliyoegeshwa chini ya paa la bati. Nyuma kuna majengo makubwa ya ghorofa nne yenye maduka ya biashara moja likiwa na bango la mpesa. Anga ni wazi na kuna mawingu machache.

Jengo refu la ofisi lenye vioo vingi. Juu yake kuna mnara wa mawasiliano yenye mpira mkubwa wa chuma. Mbele ya jengo kuna bango la barabarani inatangaza mradi wa nyumba na pembeni yake kuna bango kubwa la matangazo. Anga ni ya bluu na kuna miti michache kando ya barabara.

Mabango mawili. La juu limeandikwa huduma za magari kama panel beating , spray painting , body works repair , car diagnosis na car wash service , pamoja na nambari za simu na e-mail . Bango la chini limeandikwa plots for sale na nambari za simu.

Jengo refu la ghorofa nyingi ina rangi za nyekundu na nyeupe na kioo cha njano katikati. Umejengwa kwa mtindo wa kisasa na linapanda kuelekea juu. Mbinguni kuna anga la bluu angavu.

Gate jeusi la chuma limezungushiwa waya ya seng'eng'e na limebandikwa karatasi yenye maandishi, house to let, pamoja na nambari ya simu. Anga ni safi na kuna mwangaza wa mchana. Mazingira yanaonekana kuwa ya usalama wa nyumba.

Jengo refu la rangi ya njano na buluu limejengwa pembezoni mwa ukuta wa zege. Sehemu ya juu ikiwa na paneli za sola na kwenye paa. Dirisha ndogo zenye fremu nyeusi zimepangwa kwenye kuta na anga ni safi yenye mawingu kidogo upande wa juu.

Jengo refu la ghorofa tano limechorwa rangi ya bluu na beige .Ina bango kubwa lenye limeandikwa, miale mabati na omega mabati, upande wa mbele. Jengo linasimama kwenye kiwanja chenye nyasi kavu na mbao.

Karatasi imebandikwa kwenye ukuta wa rangi ya machungwa. Imeandikwa 2 bedroom house to let pamoja na namba ya simu . Juu ya ukuta kuna waya wa seng'eng'e na taa ya njano upande wa kushoto. Ukuta una alama za madoa meusi.

Nyumba kubwa ya ghorofa moja ina paa ya rangi ya maroon , madirisha makubwa ya vioo na nguzo mbili nyeupe. Mbele ya mlango kuu mbele ya nyumba kuna mchanga, mawe na takataka za ujenzi na sehemu ya nyasi na vichaka imetoa karibu na njia ya kuingia.

Jengo refu la ghorofa nyingi linalozungukwa na miti. Mbele yake kuna bwawa la kuogelea lenye maji masafi na eneo la kijani linalozunguka bwawa. Anga ni ya samawati na mazingira yanaonekana safi na tulivu.

Jengo refu la ghorofa nne limejengwa na kupakwa rangi ya cream na nyekundu. Lina mabalcony na grill za chuma na juu limeandikwa North Christ View. Anga ni ya buluu na mazingira yanaonekana tulivu.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa rangi ya pinki, na lina mabalkoni madogo kwenye kila upande. Madirisha makubwa na milango ya vioo. Mbele kuna uzio wa ukuta na mawe na eneo la nyasi kavu. Upande wa kulia kuna miti mikubwa ya kijani.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi linalojengwa na kreni kubwa ya ujenzi juu ya paa likizungukwa na miti na anga la buluu lenye mawingu kidogo kidogo mbele yake linaonekana paa lenye nyumba.

Nyumba kubwa la kifahari yenye paa la rangi ya kahawia na kuta za mawe na manjano. Mbele kuna bustani yenye mitende na mimea ya kijani. Kwenye uwanja wa mbele kuna mnara ya mpira wa kikapu na njia ya mawe inayoelekea kwenye mlango kuu wa nyumba.

Picha ya jengo ya la ghorofa lina dirisha kubwa la vioo upande wa kushoto na madirisha madogo upande wa kulia mwanga mwingi wa asili unaingia ndani jengo linaonekana kuwa na corridor au eneo la wazi kati kati na paa la vioo linaruhusu mwanga kuingia.

Duka kuu sehemu yenye vitamu vitamu vinaonekana vikiwa vimepangwa kwenye shelfu lililo na mwangaza wa kutosha. Upande wa kulia unaonekana pia vitamu vilivyopangwa kwenye shelfu na vimepangwa vizuri kwa mtindo mikate ikionekana, Buns na mengineyo.

Sehemu ya wasafiri kupita katika mji, kando yake kunaonekana kukiwa na bango la Naivas ambalo ni duka kuu la ununuzi, kando yake pia kunaonekana kukiwa na vizuizi viwili vilivyopakwa rangi ya nyeusi na nyeupe sehemu ya juu.

Sehemu moja ya duka kuu au Super Market ambalo linauza vitu kama vile tishu, upande ule mwingine unaonekana vinywaji na huko mwisho kabisa kwenye sehemu hii kunaonekana watu wakiwa wamesimama wengine ni kama wanafanya Shopping na moja ni kama anapanga Shelves

Jengo refu la rangi nyeupe lina bango kubwa la Naivas juu kabisa na bango la summit institute upande wa kushoto fifth floor . Mbele ya jengo kuna miti na vichaka. Anga ni safi na jua linang'aa.

Sehemu ya duka kubwa la vifaa vya bustani au supermarket . Katikati kuna rafu na pallets zilizopangwa taa nyingi za miunzi kwa bustani. Pembeni kuna mapipa makubwa ya rangi ya chungwa na kijani. Mazingira ni pana, safi na bidhaa zimepangwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya supermarket au duka kuu. Rafu zimepangwa bidhaa mbalimbali kama maziwa, sabuni na vyakula vingine. Mwangaza wa dari ni mkali na mazingira ni safi na ya kisasa. Ubao juu unaooredhesha sehemu tofauti za bidhaa kama mchele na sukari huku njia ya katikati ikiwa wazi kwa wateja kupita.

Watu wawili wamesimama kwenye sehemu ya kuuza vyakula ndani ya duka kubwa la kisasa. Mmoja amevaa koti jekundu na kofia nyeupe. Mwingine ameinama kuchagua bidhaa. Kuna matunda mengi kama maparachichi na maembe mbele na nyuma kuna rafu za mbao na mimea ya mapambo.

Sehemu ya mboga na matunda kwenye duka kubwa au supermarket . Kuna rafu zimepangwa na matikiti , pili pili hoho, nyanya, binganya, brokoli na bidhaa nyingine za mboga. Kila aina ya mboga imepangiwa na bei zake zimeandikwa kwenye vibao vya plastiki mbele yake huku baadhi zimeandikwa colour fresh .

Sehemu ya kuuza samaki kwenye duka kuu au supermarket. Samaki na dangaa yamepangwa juu ya barafu. Kila aina imewekwa kibao cha jina na bei na kuna samaki waliokatwa vipande na wengine wakiwa mzimamzima.

Sehemu ya duka kubwa yenye baiskeli nyingi zimepangwa kwenye upande mmoja. Viti vya plastiki upande mwingine. Na mbele kuna troli la plastiki. Kulia kuna wavu uliojaa mpira na vifaa vingine vya mchezo.

Duka la kisasa limepambwa na mitende bandia katikati. Rafu zimejaa vinywaji baridi mbalimbali kama soda na juisi, na taa za rangi ya samawati zinamulika bidhaa. Juu kuna bango limeandikwa green shelf market na ukuta wa nyuma umefunikwa na vigae vya kijani.

Ndani ya duka la kisasa, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vitafunwa na vinywaji na kuna mabango ya promo mbele ya bidhaa zilizopangwa kwa offer . Sakafu ni safi na pana. Taa nyingi na dari zinamulika vizuri na kuna mtu mmoja anatembea katikati ya duka.

Rafu za duka zimepangwa na baadhi mbalimbali za vinywaji vikali na kahawa, vifungishio vya rangi tofauti vikiwa na majina ya chapa kama Dormans, baadhi vikiwa na rangi ya kijani, nyeusi, njano na nyekundu. Bei zimebandikwa chini ya bidhaa na sakafu ya duka ni safi. Taa zinawaka vizuri na baadhi zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu ya duka inayouza mashine za kufungwa. Kuna mashine za rangi ya fedha kutoka kampuni kama LG na TCL. Zimepangwa kwa mistari miwili, upande wa kushoto, kulia. Kila mashine ina karatasi ya bei juu yake na sakafu ya duka ni ya rangi ya beige .